Hii ni pesa ambalo shilingi mia tano. Nayo juu yake ambayo imeweza kuchorwa ni rais wa kwanza wa Kenya ambayo ni Jomo Kenyatta. Huku pesa hii ya chini inaonyesha nyuma ya mia tano hiyo kuwa ni sehemu ambayo inatumika na wale ambao wako katika vitini, ambapo ni waheshimiwa.

Huyu naye anaipea kifunguo hivi. Inaonekana kuwa huyu anaweza kuinunua gari. Ataka sehemu huyo na anaipea kifunguo kueleza kuwa gari hilo ni lake. Hao huenda anaipea gari hilo ila aweze kuifanyia kazi na kwa kuwa hana uhakika kuwa ataipata gari.

Wakati wowote unataka kutoa pesa katika simu yako unaweza tumia kifaa kingine ambacho sio MPesa ili uweze kulipa vifaa vyovyote ambazo unataka. Nyuma yao kuna magari iliyoegezwa na jumba hili ni ya kifahari na inaonyesha huyu jamaa ako katika nyumba ya kifahari.

Hapa ni sokoni ambayo akina mama hawa wanafanyia biashara ambao wanauza vitunguu nyanya katika sehemu hili. Hii inatumika wakati au inaweza kutumika ili waweze kununua au wapate hela ya kujikimu nayo kimaisha katika huku.

Hizi ni pesa ambazo huyu ameweza kuyashika kwenye mkono. Ni pesa za 1000 ambazo zimeweza kuipangwa kuhakikisha kuwa ni pesa za aina fulani ama ni pesa zimesitiri na barekani. Ile aweze kuyatumia. Pesa hizi zinatumika kujikimu kimaisha.

Nyuma yake ni nyumba za kifahari. Nayo gari hilo ambalo limeweza kuegeshwa hap inaweza kuwa ni gari la usafiri au gari ambalo linakuwa linatumia kusafiri na watu hao. Watu hao wameweza kuitoka hapa ili waweze kuenda katika hoteli hicho cha kifahari kukula.

Hiki ni bima ambacho kila mtu ambaye anafaa akuwe nayo ili kuhakikisha kuwa maisha yake iko katika sehemu ambayo inafaa. Nayo kuna wale ambao wamechorwa huku wakionyesha kuwa ni baba, mama na mtoto huyu ikionyesha kuwa kila familia lazima ikuwe na bima hii.

Hizi ni vitu ambazo mkulima ameweza au mwanabiashara ameweza kuichukua katika sokoni ili aweze kuuza kuipata naye fedha. Wako katika zile harakati za kuuza hizi ili waweze kuipata chakula au kuipata hela ili wawese kujikimu nayo kimaisha.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegezwa katika sehemu ya magari ya kifahari. Magari haya yana rangi tofauti lakini yana ile mtindo ambayo huenda yanafanana. Hizi ni magari mapya na huenda zinauza katika sehemu hii au wenyewe wameweza kuegezwa katika sehemu hii na kuenda kwenye manyumba zao.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuwegeza kwa lori hii refu, inaweza kuwa magari haya yameweza kununuliwa na yanapelekwa katika sehemu fulani. Au huenda magari haya yanapelekwa ili iende kuuzwa katika sehemu zingine ambazo zinahitajika na wanunuzi ili waweze kuitumia.

Hii ni bima la afya ambayo kila mkenya lazima akue nayo ili wakati umekuwa mgonjwa unaenda hospitalini na kutibiwa bila kulipa chochote kwani unaeza kulipia katika mwezi iwe inakusaidia. Hii bima inakusaidia zaidi wakati hauna chochote kama pesa.

Hili ni gari ambalo mwenyewe ameweza kuegeza au kuweka katika nyumba yake, kwenye mlango huu ambayo ameweza kueka ili aende kuenda majumbani kupata kifaa hicho ambacho alikuwa anahitaji. Gari hili ni gari nzuri na ni gari la rangi ya nyeusi.

Hili ni kitu cha KRA ambao kila mkenya lazima akuwe nayo baada ya kuipata kazi. Hii inasasidia kuwa, hizi ni pesa ambazo zinazotolewa ili kuitumika katika Kenya kujenga mabarabara au kuifanyia vitu vingine ambavyo vinafaa.

Hapa ni masokoni, wakiwa hawa wameeza kuenda katika sehemu hilo ili waweze kununua zile vifaa ambayo wanaitaka kununua katika sokoni hii, au katika ile ishara ya kununua chakula au kununua kifaa hicho. Watu ambao wameweza kuhudhuria sokoni wako wengi wakionekana.

Hizi ni vifaa ama zile blanketi ambazo zimeweka kuwekezwa katika sehemu na kufungwa vizuri. Zinaweza kuwa katika dukani au katika ile hali ya kutaka kuichukulia kwenye pahali pengine kuuzwa au nayo mwenyewe ameweza kununua hizi ili aweze kuuzwa.

Hizi ndio pesa ambazo ni sawa 1,050 ambazo zimeweza kuyawekeza naye kwa picha mbele ya picha ameweza kuchorwa rais wa kwanza ambaye amesema alikuwa Jomo Kenyatta naye kuna picha zingine ambazo zimeweza kujiraiti ya nyumba za kifahari.

Hii inadhirisha kua inafaa kuikubali yaliyosemwa ila Kati ya kulingana hili na wakati wowote umeweza kwenda katika duka kua sehemu popote unafaa kutumia kadhi ili uweze kuilipa mahitaji haya kwa haraka bila kutatizana kitu chochote.

Hili ni gari ambalo ni jipya ambalo limeweza kuengeshwa katika sehemu hii. Gari hii ni kubwa na uenda wenyewe wameweza kueka au walikuwa wanatembea nalo madakitari kuenda mashambani, au ni ile ambao inatumika na wana safiri kupeleka katika mahali kwingine katika sehemu hiyo.

Hizi ni magari ambazo zimeeza kwekwa katika sehemu bale chini, wenye hizi magari wameeza kuegeza na kwenda kwenye sehemu hii, ili waweze kuhuduria mkutano ambao umeenda huko, au mwenyewe ameeza kwegeza katika sehemu hii na kwenda kazini mwake huku katika sehemu huku.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegezwa katika sehemu moja, magari haya inaonekana kuwa ni magari ambayo yanauzwa katika mjini, magari haya yana marangi tofauti na vimeweza kuundwa kuwa ni za tofauti, tofauti na inauzwa katika sehemu haya.

Hapa ni sokoni ambao watu wengi hufanyia biashara ili waweze kujikimu kimaisha au kuyapata pesa ili aweze kuwasaidia kimaisha, kuna vitunguu, kuna nyanya na vitu vingi ambazo zinauzwa katika masoko. Wanunuzi wameweza kukuja huku waeze kuinunua vifaa au vitu ambayo wanaitaka kuyakula, kuna vitu vingine na kuna vitu ambavyo vinaweza kuekezwa huku ili iweze kuizuia jua ama mvua.

Huyu anaonekana akiwa ameketi chini kwenye mlango wa duka hili, huku akionekana kama ako na maumivu au ameweza kujeruhiwa. Na duka hili unaweza kuipata kila kitu. Unaweza kupata chakula au vifaa chochote. Kuna mwingine ambaye ameweza kuketi kwenye dirisha ile la duka hili.

Hii ni pesa ambaye ni elfu moja ambaye inatumiwa kisasa mbele yake kunaweza kuchorwa rais huyo wa Kenya ndiye wa kwanza Jomo Kenyatta, nyuma yake kuna wanyama pori ambao wameweza kuchorwa katika sehemu hii, inadhihirisha kuwa pesa hizi ni pesa ambazo zinatumika katika sehemu.

Hapa ni dukani ambapo baiskeli limeweza kuegeshwa katika sehemu pia kuna pikipiki iliyoegeshwa pale. Kuna huyu mtu ambaye ako katika hali ya kununua vitu katika duka hili ambapo unaweza pata chakula au kitu chochote unachotaka kununua.

Hapa ni dukani ambao kuna vitu vingi vinauzwa naye hapa ni mahali ambapo unaweza kuweka katika sehemu ya kutengeneza nywele au kuipea mafuta ile ambayo unataka wako katika ile harakati ya kutengeneza nywele.

Hawa ni wale ambao wanaipata kazi katika sehemu fulani kutengeneza barabara, na kugenga shule, inaonyesha kuwa kila mtu ambaye anaitaka kuipata anaeza kuipata kwani ni kupata au katika sehemu fulani, kuna baadhi ambayo, unaitaka unaipiga simu wakutafutie kazi katika sehemu fulani.

Hili ni gari ambalo limeweza kuwekwa katika sehemu moja gari hili ni gari ambalo ni la mwenyewe ameweza kuweka huko kwa chumba chake au linauzwa katika madukani. Nyuma yao kuna magari zingine zimeweza kuegezwa katika sehemu hizo.

Hapa ni dukani majamaa hawa wawili wameweza kusimama mbele ya duka hiyo wakiwa wanainunua au kutoa au kuweka pesa katika masimu yao, hapa kuna chumba Cha kifahari ambazo zinaweza kuchenga kando ya duka hili.

...wale ambao wenyewe wameweza kuegesha katika sehemu hii na kuenda au ni nyumba ya jama huyu anaweza kuweka gari hili huku kando yake kuna mlango ya nyeusi ambalo ni ya mwenyeji wa hii gari ambao amweza kuagesha katika sehemu hii.

Hizi ni pesa ambazo zimeegezwa kwenye meza. Pesa hii imeweza kuekwa katika ile pesa inafanana, naye pesa hizi imechorwa rais wa Jamhuri wa Kenya ambaye ni Jomo Kenyatta ili kuhakikisha pesa hizi ni zile pesa sa zamani ambazo katika Kenya hazitumiki tena.

Hizi ni pesa ambazo ni za mia moja ambazo zimeweza kuegezwa pamoja. Naye kwa picha hii kuna mzee ambao rais wa Jamhuri ya Kenya wa kwanza Mzee Jomo Kenyata. Pesa hizi ni pesa ambazo zilikuwa ziantumika kitambo sana na wakati huu hazitumiki tena.

Hili ni kifunguo ama ni alama ya gari ambayo mwenye gari ameweza kuweka kwenye gari lake la kuweza kuifungua. Gari hili limeweza kufunguka kwenye dirisha ama mlango lake la kushoto. Na mwenyewe ameweza kutimisha kuwa hilo kifunguo inaweza kumsaidia gari ili kujifunguka.

Kuna vitu mingi ambayo vinaonekana huku, ambayo vinachongwa au kuchorwa na watu wa kibinamu. Kuna yenye ni nyekundu, kuna yenye ni nyeusi na inaweza kuekwa kwa ukuta ili kuonyesha ambayo inaonekana kuuzwa katika masoko ama maduka na vitu mingi ambayo vinaonekana ni za maasai.

Haya ni magari ambayo imeweza kusimama au yameekwa kwenye mahali ambayo yanafaa. Kuna gari ambayo huenda wenyewe wameenda shuleni ama hapa ni nyumbani ama hapa kokote kwenye mkutano.

Ni pesa ambayo ni pesa mingi ambayo inaweza kutumiwa kununua pesa, pesa hili imeweza kuonyesha ni elfu moja na katika hili pesa kuna mapicha za nyumba ya ghorofa na nyumba ambazo zisizo ya ghorofa na kuna vitu mingi ambayo imechorwa huku karibu na pahali imeandikwa elfu moja.

Hili ni duka ambao lilolala au ni soko wanaweza kuuzia wanauzia viatu. Kuna viatu ka hapa au tofauti tofauti za kuuza. Na kuna mtu ambaye anatembea huku akiangalia viatu hii huenda atanunua hao wanapendwa sana viatu. Viatu hizo zimeweza kuweka kwenye chini na kuna zingine zimeweza kuweka mahali ambapo ambapo mwenye atanunua anaweza kuona vizuri.

Kuna pikipiki ambaye yameweza kuegeshwa katika kando ya duka hili. Duka hili linaonyesha ishara kua ni mpesa na ni duka pia yakuuza vitu mingi za duka. Kunayo maji ambayo yameekwa kando yanaonyesha ni safi kabisaa. inaomyesha kwamba hakuna mtu amesima mbele ya duka hili. wako ndani kuomyesha kwamba wamesimama kuuzavitu zao

Hili linaonyesha kuwa kuna watu wengi ambao wamesimama, vijana wa mama ambao wako kwenye soko wanauza vitu zao za thamana. Mama huyu ambaye amesimama anashika nguo ili kuona kama atanunua. Kuna nguo mingi ambayo yanauzwa huku na inaonyesha kuwa hapa ni duka ama ni soko la kuuza nguo ambayo watu hao wanauza hao wengine wakinunua.

Mama huyu ambaye ako sokoni anauza chakula za thamani mingi. Ameweza kusimama huku akishika maharagwe kwenye vitu. Kuna vitu mingi ambavyo huyu mama huuza. Kuna viazi, kuna maharagwe, kuna vitunguu, kuna nyanya, na viazi na vitu mingi kadhalika. Na kando yake kuna watu wengine huku wamesimama wakinunua vitu.

Kuna magari mingi ambayo yameonyeshwa, huku katikati yao kuna gari ya nyekundu na haya magari yameweza kuekwa kwenye gari ambayo ni refu na inaonyesha kuwa huenda wanazibeba kwingine au wamezileta kutoka kwingine, na kando kando yao kuna watu wamesimama. Nyuma yao kuna manyumba ya maghorofa mingi ambayo inaonyesha kuwa huenda haya magari yametolewa kwenye nyumba hizi ili kuenda kuuzwa.

Hapa ni soko ambao kuna mama mwenye amesimama huku amebeba kitu yake ya kuweka viatu. Na kando hii ni soko ambao wanauza viatu. Kuna tofauti mingi za viatu ambao zinauzwa. Na wameza kuweka huku kujumlisha. Hizi viatu zinauzwa kadhaa na kadhaa na bei sawa binafsi.

Hili ni duka ambalo ni la Mpesa na pia wanaeza kuuza chakula ya maduka. Kando yake kuna mtu ambaye ameweza kuketi chini na kuketi kwenye. Huku kando kuna gasi na kuna soda na kuna pia meza ambayo inaweza kuekwa kando ya duka hilo.

Kuna mama ambaye ameweza kuinama na mwingine ameketichini wakiuza vitu zao kwenye soko na nyingi yao ni chakula. Kuna vitunguu, kuna nyanya na kuna tofauti mingi za chakula. Kuna gunia ambayo ameweza kuiweka chakula, kuna watu wengi ambao wanatembea kwenye soko wakinunua vitu zao kama chakula lakini hapa inaonyesha mama wengine ambao wako wengine kuuza chakula chao.

Hili inaonyesha magari ambayo yameweza kuwekwa kwenye sehemu fulani na ni magari mingi, na kando yake kuna watu ambao wamesimama na wengine wametembea. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wako kwenye mkutano ama sherehe ambayo inaweza kuhudumia, na kuna miiti ambayo iko kando kando, watu hawa wako kwenye mkutano yao kibinafsi.

Kuna mama ambaye ameketi chini huku akishika mguuni yake. Inaonyesha kua huenda ako na maumivu mwilini au ni ishara ya kua wakati umepata ajali yoyote ya gari au kitu yeyote ile lazima ukue na barua ambayo itakugharamia katika ajali hiyo au katika wakati wowote umepata kitu ambayo haifai.